Mtu anaonekana akiwa ameketi na ameshikilia kompyuta kibao mikononi mwake. Kwenye skrini ya kompyuta kuna neno kujifunza kwa njia ya mtandao unaoonekana wazi chini ya neno hilo kuna aikoni tatu.

Mwanaume mwenye asili nyeusi akiwa na nywele fupi zenye rangi ya njano iliyokolea anaonekana. Amevalia shati la mikono mirefu lenye milia, miwani ya macho na ana vifaa vya sauti vyeupe masikioni mwake. Anaonekena akitabasamu na anaandika kwenye daftari lililowazi mbele yake.

Mtu ameshikilia kompyuta kibao na anatazama skrini yake. Skrini yake inaonyesha ukurasa wenye maandishi katikati. Kando ya maandishi hayo kuna picha ndogo ndogo kadhaa zilizopangwa kama matofali, zikionyesha wanawake katika hali mbalimbali.

Kompyuta ya mezani yenye skrini inaonekana, kwenye skrini kuna karatasi ya rangi ya chungwa yenye mshale wa kipanya ukielekea juu yake. Kushoto kwa karatasi hiyo kuna kibandiko cha mazungumzo chenye alama tatu za tiki.

Watoto wawili wanaofanana wamekaa mbele ya kompyuta dogo, wote wawili wana tabasamu pana na wanaoneka kufurahia wanachokifanya wamevalia sare za shule zenye rangi ya buluu na mashati ya miraba.

Mwanamume amesimama mbele ya ubao mweusi ambao umejaa fomula na milinganyo ya hisabati na fikiza iliyo andikwa kwa chokaa la kijani kinacho ngaa. Anaonekana kua mwalimu au mhadhiri.

Mtu ambayo sehemu yake ya juu ya mwili ndio inaonekana akiwa amevalia shati la blue anashikilia balbu ya taa, iliyowashwa kwa mkono wake wa kulia. Kuna ikoni mbalimbali zinazoelea hewani zikizunguka balbu hio.

Mandhari inayoashiria elimu ya kisasa hasaa kupitia njia za kidijitali au mtandaoni unaonekana. Katika sehemu ya kati kabisa, kuna kompyuta kubwa ya mezani. Kwenye skrini ya kompyuta hiyo, kuna kitabu kikubwa wazi chenye ishara ya kucheza video.

Zana ya kujifunza mtandaoni inaonekana wazi. Kompyuta ndogo iko katikati ya picha na kwenye skrini yake vitabu kadhaa vinatoka nje kuashiria upatikanaji wa maarifa na nyenzo za kijifunzia kupitia mtandaoni.

Kompyuta ya mezani yenye skrini inayotokana na programu ya kuwasilisha mawazo unaonekana. Kwenye skrini kuna slide nyeupe yenye maneno yaliyoandikwa kwa herufi kubwa nyeusi. Mandhari nyuma ya picha ni rangi ya buluu.

Msichana mdogo akiwa ameketi kwenye kiti chekundu na anatazama kompyuta mpakato anaonekana. Ana nywele ndefu zilizofungwa na amevaa shati la milia yenye rangi mbalimbali. Kwenye skrini ya kompyuta kuna mwanamke anayetoa somo.

Mkono wa mtu unaonekana ukikaribia skrini au kiolesura fulani ambapo neno kubwa limeangaziwa kati wazi katikati, karibu na neno hilo kuna ikoni kadhaa za mraba zenye rangi tofauti zinazowakilisha dhana mbalimbali zinazohusiana na kujifunza mtandaoni.

Msichana mdogo mwenye nywele zilizosukwa ameketi kwenye meza na anaandika. Anaonekana akifanya kazi yake ya shule au akikichora kitu. Pembeni mwake kuna kompyuta kibao inayoonyesha mwalimu akifundisha au akisoma.

Dhana ya elimu ya kisasa ya kujifunza kidijitali kwa njia ya isometriki unaonekana. Kuna vitu mbalimbali vinavyohusiana na masomo na teknolojia na vimeunganishwa na mistari yenye nukta kuashiri uhusiano.

Watu wanne wazima, wanaume wawili na wanawake wawili wanaonekana wako kazini pamoja kwenye dawati. Wote wanatabasamu na wanaonekana wanashirikiana. Mwanaume mmoja amekaa katikati akitumia kompyuta ndogo.

Mtoto mdogo ameketi kwenye meza na anatumia kompyuta ndogo. Kompyuta hiyo inaonyesha neno E-learning na picha ya balbu wa mwanga juu yake pamoja na rundo ya vitabu.

Mtu anayejifunza kufanya kazi kwa kutumia kompyuta ndogo katika mazingira ya ofisi au chumba cha kusomea chenye mwanga mwingi anaonekana. Kuna kmpyuta ndogo nyeusi iliyowekwa juu ya meza nyeupe. Kwenye skrini ya kompyuta hio kuna mwanamke anayefundisha au kuelezea kitu kwenye ubao mweusi.

Mtu huyu ameketi mbele ya komputa ndogo, mgongo wake ukionekana vizuri. Ana vichwa vya sauti maskioni na anaonekana akiandika kitu kwenye karatasi. Kwenye skrini ya komputa ndogo, kuna mkutano wa video unaoendelea ,ukiwaonyesha watu kadhaa kwenye dirisha tofauti.

Kuna mtu anatumia kompyuta ndogo na skrini ya kompyuta hiyo inaonyesha ujumbe wa successful procedure pamoja na alama ya kishale ndani ya duara. Mandhari nyuma ya picha inamwanga wa bluu na mistari ya kielektroniki ikionyesha mazingira ya kiteknolojia.

Kundi la watu wazima wamo ndani mwa darasa la kompyuta ambamo wameketi mbele ya kompyuta. Wengi wao wameinua mikono yao labda wakijibu swali au wakitaka kutoa maoni. Mwalimu amesimama mbele ya darasa karibu na skrini kubwa ya makadirio.

Mwanamke mchanga mwenye nywele zilizosokotwa na kufungwa juu ameketi kwenye meza na ameketi kwenye meza na anatazama komputa ndogo. Amevaa shati la njano na anaandika kwenye daftari na kalamu, anaonekana yuko makini na kazi anayoifanya.

Mwanaume mweusi ameketi mbele ya kompyuta ,amevalia shati la rangi ya buluu ya kijivu .Kwenye skrini ya kompyuta kuna mkutano wa video unaoendelea na washiriki kadhaa wanaonekana kwenye madirisha tofauti.

Zana mbalimbali za kujifunza kidigitali inaonekana. Kuna duru tatu zinazowakilisha, kwanza, mtu anajifunza kwa kasi yake mwenyewe. Pili, mtu kujifunza moja kwa moja mtandaoni. Na tatu, mchanganyiko wa kujifunza ana kwa ana na mtandaoni.

Chumba kikubwa chenye viti vingi vya darasa vilvyopangwa kwa safu unaonekana. Viti hivi vina meza ndogo zake. Inaonekana kama ukumbi wa mihadhara au darasa kubwa shuleni au chuo kikuu. Ukuta wa chumba unaonekana kuwa mweupe au rangi nyepesi.

Ukumbi mkubwa ulio wazi na viti vingi vilivyopangwa kwa safu ndefu vikitazama jukwaa au eneo la mbele unaonekana. Ukumbi una kuta nyeupe na dari refu. Kuna madirisha kwenye pande za ukumbi yakiruhusu mwanga kuingia.

Darasa la shule na ambalo ni la zamani nalisikotumika sana linaonekana . Kuna madawati ambayo yaliyopangwa kwa safu kadhaa. Madini makubwa na yana pau za chuma na yanaonekana kuwa machafu kidogo. Ukuta unaonekana kuwa na rangi iliyochakaa.

Chumba chenye kitanda kimoja kinaonekana. Kitanda kina godoro lililofunikwa na shuka la kitambaa chenye miraba ya bluu na nyeupe. Chini ya shuka hiyo kuna blanketi au foronya yenye mapambo ya rangi.

Maabara ya shule ikiwa na meza ndefu iliyofunikwa kwa counter nyeupe unaonekana. Kwenye counter hio kuna vifaa mbali mbali vya maabara vilivyo tengenezwa kwa kioo vikiwemo bilauri na faneli.

Chumba chenye vitanda vingi vya ghorofa kinaonekana. Vitanda hivi vimetengenezwa kwa chuma cheusi na vina magodoro yenye ruwaza. Kuna mapazia kwenye dirisha na baadhi ya vitanda vina matandiko au nguo zilizokunjwa juu yake.

Maabara au chumba cha kazi chenye meza ndefu iliyo na sehemu za kuhifadhia vitu chini inaonekana. Juu ya meza kuna vifaa mbalimbali vya kimaabara kama vile chupa, vyombo vya kupimia na vifaa vingine vinavyofanana na vile vinavyotumika katika masomo ya sayansi au utafiti.

Chumba chenye kuta nyeupe na sakafu ya mbao yenye rangi nyeusi inaonekana. Katikati ya chumba kuna kitanda cha ghorofa kilichotengenezwa kwa mbao nyepesi. Kimefunikwa na shuka za kahawia. Kushoto kwa kitanda kuna kabati la mbao lenye droo.

Ukumbi mkubwa wa ndani ya michezo unaonekana. Kuna uwanja wa kati wenye alama za kuchezea michezo ali mbali mbali kama vile mpira wa kikapu. Watu kadhaa wanaonekana wakishiriki katika shughuli za michezo.

Chumba chenye vitanda vitatu vya ghorofa vinaonekana. Vitanda hivi vimetengenezwa kwa mbao zenye rangi ya kahawia iliyokolea. Kwenye vitanda kuna magodoro na shuka baadhi vikiwa vyeupe na vingine vikiwa na michoro au rangi tofauti.

Chumba kidogo cha kisasa ambacho kinaonekana kuwa makazi ya mwanafunzi au studio ndogo kinaonekana. Upande wa kushoto wa picha kuna kitanda chenye godoro jeupe na mito ya buluu na nyeupe. Karibu na kitanda kuna meza ndogo nyeupe na kiti cheupe.

Lango la chuo kikuu cha kenyatta kinaonekana. Lango hili lina muundo wa kisasa na lina rangi za buluu na nyeupe. Juu ya lango kuna nembo ya chuo kikuu. Kuna barabara inayoingia chuoni na miti inaonekana nyuma.

Wanafunzi watatu wa kike wanaonekana wakiwa wamevalia sare zinazofanana za sketi za miraba na sweta za rangi ya divai. Wanaonekana wakiwa katika chumba cha kompyuta au maabara, kila mmoja akiwa na kompyuta yake binafsi yenye skrini, kibodi na kipanya.

Chumba kinachoonekana kama maktaba au chumba cha kusomea kinaonyeshwa. Kuna safu za meza za mbao zenye vizuizi vinavyotenganisha sehemu za kukaa na viti vyeusi. Dari Ina vigae vyenye mistari na taa za mraba na Kuta zimepakwa rangi ya buluu.

Kundi la watu wanaocheza mpira wa mguu kwenye uwanja wenye nyasi na udongo wanaonekana. Kuna milingoti miwili ya lango inayoonekana nyuma ya wachezaji. Nyuma ya uwanja kuna miti mingi mirefu inayoashiria uwepo wa misitu au eneo lenye mimea mingi.

Jengo lenye muundo wa kisasa unaonekana, kuna ngazi zinazopanda kuelekea mlango mkuu. Paa la jengo linaonekana kuwa na rangi ya buluu, kijani na sehemu ya chini ya paa, karibu na mlango ina rangi nyekundu iliyokoza.

Ukumbi mkubwa uliojaa viti vingi vya rangi nyekundu vilivyopangwa kwa safu nadhifu unaonekana. Kuna sehemu ya jukwaa mbele na juu yake kuna skrini kubwa inayoonyesha picha au video. Kuna ngazi zinazoelekea kwenye viti vingine vya juu pia vya rangi nyekundu.

Ukumbi mkubwa ambao unaonekana kama ukumbi wa mihadhara au darasa kubwa shuleni au chuo kikuu inaonekana. Kuna viti vingi vilivyopangwa kwa safu vikipanda juu hatua kwa hatua kama kwenye ukumbi wa michezo au sinema.

Darasa tupu lenye viti na meza zilizopangwa vizuri unaonekana. Kuna madirisha makubwa mawili yenye mapazia ya kahawia yanayoingiza mwanga wa kutosha ndani ya chumba. Upande wa kulia kuna ubao mweupe na meza ndogo.

Wanafunzi wengi wakiwa wameketi katika chumba kikubwa pengine ukumbi wa mtihani au darasa kubwa wanaonekana, labda wanafanya mtihani au kazi fulani muhimu. Kila mwanafunzi ameketi kwenye kiti chake mwenyewe na kuna nafasi ya kutosha kati yao.

Kundi la wanafunzi waliokaa kwenye viti wakiwa darasani wanaonekana. Wako makini wakisikiliza mwalimu aliyesimama mbele ya darasa karibu na ubao mweupe na skrini kubwa ya televisheni inayoonyesha picha.

Kuna waogeleaji kadhaa wakiruka ndani ya maji kutoka sehemu za kuanzia, huku wengine wakiwa tayari wameanza kuogelea. Kuna mistari ya njano na nyekundu inayotenganisha njia za kuogelea kwenye bwawa. Kando ya bwawa, kuna watu wengi wakishuhudia mashindano hayo.

Kundi la waogeleaji wako tayari kuanza mashindano au mazoezi ya kuogelea. Wamejipanga kwenye vizimba vya kuanzia kando ya bwawa la kuogelea. Kila mmoja ameinama mbele akiwa tayari kuruka ndani ya maji.

Darasa la kompyuta lenye wanafunzi kadhaa wanaofanya kazi kwenye kompyuta zao wanaonekana. Kuna mwalimu ambaye anaonekana akiwa amesimama karibu na mwanafunzi mmoja, akimwelekeza kufanya jambo fulani kwenye kompyuta yake.

Darasa au chumba cha kufundishia cha watoto kinaonekana. Kuna meza na viti vya rangi mbalimbali vilivyopangwa. Baadhi ya meza ni za rangi ya kijani, njano, nyekundu na buluu. Viti pia vina rangi tofauti kama vile kijani na nyekundu.

Chumba cha darasa kisicho na wanafunzi kinaonekana. Kuna viti na meza nyingi zilizopangwa kwa safu. Sakafu inaonekana kuwa na rangi nyekundu iliyokolea. Kuna mwanga unaoingia labda kutoka kwa dirisha au taa za juu.

Chumba hiki kina vitanda vitatu vilivyotandikwa shuka za kijani kibichi. Kila kitanda kina neti nyeupe ya mbu iliyoning'inia juu yake. Kwenye kuta kuna picha zilizotundikwa, na pia taa ndogo za ukutani.

Ukumbi mrefu wa ndani unaonekana. Sakafu imetengenezwa kwa vigae. upande wa kushoto kuna ukuta wenye madirisha marefu au milango ya vioo na chini yake kuna mimea iliyopandwa kwenye sufuria ndefu au vitanda vidogo.

Wachezani wawili wa hockey wanashindana. Kwenye uwanja huu kuna vumbi. Mchezaji mmoja anaonekana kuwa keeper kwani amevalia vifaa kamili vya ulinzi. Mchezaji mwingine amaevalia jezi ya kijani na nyeupe. Ameinama chini labda akijaribu kupiga mpira ya hockey .

Viti na meza kadhaa za bluu na nyeusi zimepangwa katika darasa hili. Kuna madirisha mawili makubwa yenye fremu nyeusi na nje kunaonekana miti na mimea. Inaonekana kama darasa halina watu na liko kimya.

Chumba cha kulala kina kuta zisizo na rangi ang’avu na sakafu yenye vigae vya kahawia vilivyokolea pamoja na mifumo ya njano inayoonekana. Kuna kitanda kimoja chenye fremu ya chuma cheusi na mbao

Mwalimu anaonekana amesimama mbele ya darasa akielekeza upande wanafunzi. Wanafunzi wengi wameketi kwenye viti vyao wakimsikiliza mwalimu kwa makini. Kuna projekta iliyowekwa juu kuashiria kuwa vifaa vya kisasa vya kufundisha vinapatikana.

Chumba hiki ni cha kulala kwani kuna vitanda vinavyoashiria matumizi yake. Sakafu ni ya rangi ya nyekundu iliyokoza. Kuna dirisha kubwa lenye pazia ya kahawia inayoruhusu mwanga kuingia ndani mwa chumba. Karibu na kitanda cha mbele upande wa kushoto kuna kabati.

Chumba hiki ni cha kulala. Kuna kitanda kimoja upande wa kushoto. Blanketi nyekundu limetandikwa chini ya kitanda. Upande wa kulia kuna friji ndogo na juu yake kuna microwave . Karibu na friji kuna kiti cha machungwa.

Wasichana kadhaa wanaonekana wakishiriki katika shughuli ya kuandaa chakula nje ya jengo. Mbele ya picha, msichana amevaa shati la kijani na suruali nyeupe na anaonekana akitumia greta kukata karoti kwenye sahani nyeupe.

Wanafunzi wawili wamejikita katika kazi ya kurekebisha au kuunganisha vifaa vya kielektroniki. Wote wanaonekana wamevalia nguo za kawaida na wapo katika mazingira yanayoonekana kama maabara au warsha.

Mwalimu na mwanafunzi wanaonekana wakiwa darasani. Mwalimu amevalia fulana ya bluu na anatabasamu huku akitumia lugha ya ishara. Mwanafunzi ni msichana mdogo mwenye nywele zilozofungwa na amevalia fulana ya mistari ya bluu na nyeupe.

Mwanamke na mvulana mdogo wameketi kwenye sakafu ya mbao nje. Mwanamke huyo aliye na nywele ndefu nyeusi zilizofungwa nyuma amelala chini na anamtazama mvulana. Amevalia shati la bluu. Wote wawili wanaonekana wakishirikiana katika shughuli fulani, labda kuchora au kuandika.

Watu watatu, labda mwalimu na wanafunzi wanashiriki katika zoezi la uchoraji. Mwanafunzi mmoja anashikilia brashi na anaonekana kufurahia anachokifanya huku akitabasamu na kucheka. Kwenye turubai, kuna picha ya mafumbo yenye rangi tofauti.

Mwanamke mzima na msichana mdogo wanaonekana wakiwa wamekaa mezani labda wakijifunza au kuwasiliana. Mwanamke huyo ambaye anaonekana kuwa mwalimu au mzazi anatumia lugha ya ishara na anaonekana akimfundisha msichana huyo.

Watu wawili, mwanamke na kijana wamekaa kwenye meza. Mwanamke amevaa shati la kijani lenye michoro na anaonekana akiongea huku akitumia mikono yake kuelezea. Kijana amevaa fulana ya njano na anaonekana akimsikiliza kwa makini.

Watoto wanaonekana wakisomea darasani. Mtoto wa mbele mwenye nywele fupi za rangi ya dhahabu na amevalia shati la buluu lililoraruka begani anaandika. Nyuma yake kuna mtoto mwingine mwenye nywele zilizopinda.

Mwalimu na mwanafunzi wameketi mezani ndani ya chumba kinacho onekana kama darasa au chumba cha kujifunzia. Mwalimu amevalia shati jeupe la kola na suruali nyeusi, ana shikilia kadi yenye picha ya jogoo. Ana onekana aki zungumza au kufundisha mwanafunzi huyo.

Mvulana mdogo amesimama akitumia kifaa cha kusaidia kutembea kinachoonekana kua cha chuma na kina magurudumu manne. Kifaa hicho kina rangi ya njano na kijivu, ana miwani mikubwa meusi.

Mtoto mdogo mwenye mguu bandia wa rangi ya waridi na zambarau ameketi chini akicheza na vuzuizi vya mbao. Anaonekana akijenga kitu kwa kutumia vizuizi hivyo. Pembeni mwake kuna mwanamke labda mzazi au mlezi anayemsaidia kucheza.

Msichana mdogo anachora kwenye karatasi na mwanamke mzima anayeonekana kua mlezi au mwalimu anamsaidia na kumwelekeza. Wote wawili wamekaa kwenye meza nyeupe na kuna vifaa vya kuchorea kama vile kalamu.

Kundi la watoto na walimu wawili wameketi kwenye duara la zulia la buluu. Inaonekana ni kama ni darasa la chekechea. Watoto kadhaa wamekaa kwenye viti vidogo vya mbao vilivyopangwa kwa umbo la duara. Watoto wanaonekana kuwa na umri mdogo.

Wanawake wawili wanaonekana wakiwa na furaha. Mmoja amesimama nyuma ya mschana mdogo aliyeketi kwenye sofa. Mama huyu ana tabasamu kubwa na anaonekana kumshangilia au kumtia moyo mschana huyo. Mschana huyo ameketi kwenye sofa akiwa amevalia shati la rangi ya pinki.

Msichana mdogo ameketi kwenye dawati darasani akiwa amevalia barakoa ya buluu. Anatumia lugha ya ishara na mwanamke mwingine ameketi mbele yake. Inaonekana kama wanawasiliana kwa kutumia lugha ya ishara.

Wanawake wawili wanaonekana wakiwa katikati ya shughuli ya kupika jikoni. Mwanamke upande wa kushoto anaonekana kuwa na down syndrome . Amevaa miwani na aproni yenye mistari ya rangi ya machungwa na nyeupe. Mwanamke upande wa kulia ana nywele ndefu.

Watu watatu wamekaa kwenye meza ndefu labda katika maktaba au chumba cha kusomea. Mbele kuna mwanaume mwenye ngozi nyeupe, nywele fupi za kahawia na amevaa shati jeusi lenye vifungo.

Mwanamke na msichana mdogo wameketi kwenye kinjia cha kuchezea, labda kwenye bustani au uwanja wa michezo. Wote wawili wanaonekana wakitabasamu na wanawasiliana kwa kutumia lugha ya ishara.

Mwanamke mwenye nywele fupi anaonekana akiwa amevalia shati la kahawia la mikono mirefu na miwani. Anaonekana akitabasamu na anaelekeza mikono yake mbele ya kompyuta ndogo nyeupe iliyo wazi.

Mwanamke mchanga mwenye ulemavu anajishughulisha na shughuli za kielimu, anaonekana amelala kifudifudi akitegemea mikono yake iliyokunjwa chini ya kidevu chake, anaonekana akitazama mbele kwa umakini.

Kundi la watoto wanne na mwalimu mmoja wanaonekana wakiwa ndani ya bwawa la kuogelea. Wote wana tabasamu na wanaonekana kufurahia. Kila mmoja wa watoto anashikilia kifaa cha bluu kinachotumiwa kujifunzia kuogelea.

Mwanamke mwenye nywele ndefu za kahawia akiwa amevalia fulana nyeupe isiyo na mikono anaonekana. Ameketi kwenye meza na anaonekana akijishughulisha na kazi ,karibu naye kuna kitabu kilichowazi na kompyuta ndogo yenye skrini angavu.

Darasa lenye wanafunzi na mwalimu una onekana, mwanafunzi alie mbele ambaye anaonekana kuwa na kifaa cha kusaidia kusikia masikioni mwake na pia amevalia barakoa ameinua mkono na kuwa na kifaa cha kusaidia kusikia masikioni mwake na pia amevalia barakoa ameinua mkono wake. Mwalimu ambaye pia amevalia barakoa amesimama mbele ya darasa karibu na ubao mweupe.

Wanawake wawili wanaoonekana wakiwa katika mazingira ya ofisi au maabara. Mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti na ana Kifaa kichwani kinachoonekana kama sensor au kifaa cha kufwatilia ubongo.

Msichana mdogo ameketi kwenye dawati akiwa amevalia imu za kichwa kubwa masikioni. Kando yake kuna mwanamke mzima na microphone mbili ndefu nyeusi zimesimama mbele yao. Mandhari nyuma yanaonekana kama darasa chenye ubao ukiashiria mazingira ya shule.

Wanafunzi watatu wa kiume wamo darasani. Wote wamevalia sweta za rangi ya kijivu na shati za ndani za rangi ya buluu. Wameketi kwenye madawati ya mbao. Mwanafunzi wa katikati ameinama chini akionekana akisoma kwenye daftari lililo mbele yake.

Msichana dogo ameketi kwenye kiti cha magurudumu akionekana kufurahia shughuli ya uchoraji. Amevalia aproni ya manjano na anatumia brashi kuchora kwenye turubai iliyo mbele yake. Karibu naye kuna mwanamume mzima ambaye pia anaonekana kuwa mchoraji au mwalimu wa sanaa.

Mtoto mmoja amekaa kwenye meza nyeupe akishiriki katika shughuli ya kujifunza na kucheza. Kuna mtu mzima anayeonekana kuwa mwalimu, amekaa na mkono wake umeelekezwa kuelekea meza. Mtoto anaonekana akijishughulisha na kupanga vipande vidogo vya maumbo.

Mwanamke na mvulana mdogo wanafanya mazoezi ya lugha au matamshi. Mwanamke huyu, anayeonekana kuwa mwalimu, anashikilia herufi saa na anaelekeza kwa mdomo wake akionyesha jinsi ya kutoa sauti. Mvulana anamwangalia kwa makini.